Panaonekana watu wengi ambao wamesimama juu ya daraja ambalo linaonekana kuwa hilo daraja limeporomoka na limeharibika kabisaa kulingana na mvua nyingi ama kutokana na mvua nyingi ambayo imekua ikiendeleaa wanaonekana kuwa watu wamekuja kudhibitisha ama kuona ni nini inaendelea haswa hapa ikiwa kumeporomoka hivi.

Hawa ni watu wawili mmoja ni daktari mwanadada na mwingine ni mtu wa kiume ameketi; anaonekana kuwa miaka yake yameenda kabisa. Labda amekuja kutibiwa ama kupatiwa chanjo fulani. na yeye amevaa nguo kutoka jamii ya Maasai.

Panaonekana mtu mmoja ambaye ameonekana kuwa ni mtu ambaye miaka yake imesonga, kulingana na vile amesimama na anajisaidia na kutembea akiwa anajisaidia na kifaa cha kijiti. Anaangalia mandishi ambayo yako hapo ya uganga yameandikwa kuwa kuna dawa ya mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke ama mme dhidi, na pia kuna nambari ya simu.

Kuna watu wawili wanaonekana kuwa ni madaktari wawili na wamesimama na wanashughulikia mwenye ameketi chini yeye ndo anakaguliwa maskio labda ndo amekuja kutibiwa maskio yake na wanaendelea kumhudumia.

Kuna madaktari ambao wako hapa watatu kina dada. Wanaendelea kuhudumia mama mzee ambaye ameketi chini kama anakaguliwa maskio yake wakitumia mashini na kukagua ugonjwa ya maskio.

Panaonekana mtu mmoja ambaye amevaa aproni ya manjano na amejivaa kabisa hili asiweze kupuliza hewa mbaya, amevaa hadi barakoa kwa mdomo yake na akavaa glavs na gamboots na amebeba dawa kwa mgongo na anaendelea kupuliza na kupiga hiyo dawa kwa mimea.

Inaonekana wadada wawili ambao wamesimama hapa wakiwa wamevaa koti la hospitali na barakoa kwa midomo zao wamenawa mikono ama wanaoga mikono wakitumia maji na sabuni, pia kuna polisi ambayo amesimama nyuma yao na pia anaendelea usafi kwa kuoga mikono zake.

Wanaonekana watu wawili, mmoja ni daktari mama ndio amebeba mtoto na daktari anapatia mtoto dawa kupitia kwa mdomo labda ndio anampatia chanjo kwa sababu anaoneka a kuwa ni mdogo na anafaa dawa za chanjo.

Watu ambao wako hapa na mwenye ameketi chini ni mama ambaye anadungiwa sindano kwa mkono yake ,daktari anaendelea kumhudumia. Ni mama ambaye anayeonekana kuwa na uchungu kulingana na hisia za uso yake. Amejikinga amevaa miwani na kufunga barakoa kwa mdomo yake.

Hawa ni watu wawili ambao wamevaa nguo ya kujifunga kutoka juu adi chini pia wamevaa miwani na waka vaa barakoa pia wakona gloves kwa mikono. Wana onekana wakipiga dawa ya kutoa uchafu ama ni dawa ya kusafisha mahali, tuna ona wana endelea na usafi.

Mmoja ambaye anaonekana kuwa ni daktari, mwingine ndio mgonjwa amekuja kutibiwa. Ndo ameketi chini. Daktari anamwelezea kulingana na maelezo yake ya mikono. Na pia kuna makaratasi ziko hapo chini ya huyo daktari ameweka tu kwa meza.

Ni dawa kutoka jamii ya Maasai vile imeandikwa hapo, tunaona kuna aina nyingi na pia kuna matawi ya dawa, tunaona kuna tofauti kati ya madawa hizi, tumeambiwa kuwa ukitaka kutibiwa unafaa kuwa unalipa pesa mia moja na sasa wanatibu watu wengi hadi nje ya Tanzania.

Ni madaktari wawili, kuna daktari mmoja wa kiume ambaye tunaona ameshika mgonjwa na mwenye anasimama kando yake kumsaidia ni mwanadada. Tunaona wote wamejikinga, wamevaa glasi ya macho na pia wamevaa vitu yakufunikia kwa mdomo ili aweze kuzuilia magonjwa mbalimbali. Tunaona pia kuna mashini kwa hiyo nyumba ya kutumia kutibu mgonjwa.

Ni mwalimu ambaye anafundisha watoto, tunaona wato wameketi chini kwa viti vyao ,wanasikilisa kitu anambuwa na mwalimu na Kwa hivyo wameshika makaratasi tunaona kuna kitu mwalimu anaelezea kwa makini sana na kwa hivyo wanafuata kabisa vile mwalimu anawaambia pia tunaona karatasi ambao imewekwa kwa ukuta inauzia a na somo hili.

Kuna watu wengi sana wanaonekana kuwa wanakaa kufanya usafi. Naona wamevaa nguo ya kusingatia usafi na wako na vifaa vya kufanya kazi. Tunaona kuna kifagio, kuna maji, kuna sabuni iko hapo na ni kama kuna kitu wanaelezewa kabisa juu wanaonekana kusikiliza kwa makini.

Kuna daktari moja amnbaye anatibu mtoto. Tunaona anadunga sindano, pia kuna madaktari wengine amabao wamesimama hapo kando yake. Tunaona kama ni chanjo ya Rubela kwa sababu kwa ya shati ya huyu mwenye amesimama imeandikwa kuwa ni kampeni ya Measles Ribela .

Ni hospitalini tunaona kuna wauguzi ambao wanapatia watoto chanjo, ni watoto wadogo kuna mtoto mwenye amekuwa mkubwa kiasi alafu mwenye ako hapa ni mtoto mdogo kabisa , tunaona mama anampatia dawa kwa mdomo yake, na pia kuna daktari amesimama kando yake.

Ni daktari mwanadada mwenye amejivaa vizuri kama daktari, Tunaona kuna madaktari wengine pia wameketi chini pia kuna hema ambayo imefungwa, Tunaona pia camera iko hapo kumanisha kuwa labda kuna watu wanakuja tutipiwa kuhusu ugonjwa fulani hapa na inamanisha kuwa ni watu wengi kwa sabaabu wamejengewa hema na inaonekana ni kiwanjani kubwa.

Ni mama mmoja, mwanadada ambaye anainama hapa akichota maji. Tunaona anachota maji kutoka kwa tap na anachotea kwa mtungi. Pia kuna nguo zenye ziko hapo nyuma yake zimeanikwa ni kama ndio ametoka kuzifua. Huyu mama anachota maji akifurahia kabisa kulingana na tabasamu kwa uso wake.

Ni mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa anaoga mikono zake. Ananawa mikono kwa kutumia sabuni. Tunaona kuna maji hapo iko hapo. Na anaonekana kuwa anaweka sabuni kwa mkono yake ili aoge mikono vizuri. Hii ni vizuri sana kwa sababu inasaidia kuzuia magonjwa mengi.

Kuna daktari ambaye anadunga mtoto mdogo inaonekana ni siku ya kuleta watoto chanjo Kwa hii hospitali tunaona kuna watoto wengi pia Kuna mama ambaye anonekana kuwa angali mtoto mdogo mwenye mtoto na pia ni kama anasikia uchungu kabisa wakati mtoto anapadungwa sindano, huyu mama amejifunga kwa mdomo hili

Ni daktari mmoja na mtoto mwenye ameketi kwa kiti. Tunaona hapa inakaa ni wadi juu tunaona kuna vitanda hapo. Tunaona pia kuna ndoo. Huyu daktari anataka kumtibu huyu mtoto mwenye amekuja kutafuta matibabu. Anaonekana ni bado mwenye umri wa chini kabisa huyu mtoto. Na sasa labda amekuja kujitibu mwenyewe.

Ni mama mmoja ambaye amesimama kando ya huyu mtoto mwenye ametoka kuzaliwa, anaonekana mtoto mdogo kabisa alizaliwa akiwa na upungufu fulani na ndio maana akapelekwa upande wa nasari huko kwa hospitali, saa sasa hivi tunaona ako kwa incubator anasaidiwa na wakati anapo kuwa sawa ndio atatolewa.

Ni mama ambaye anashika mtoto wake kama ametoka kujifungua tu masiku machache yanayopita. Huyu mama ako na vidonda kwa mikono yenye alidungwa kwa shindano. Inaonekana hivyo na bado ako na saa ya hospitali. Ako huko anashughulikia mtoto wake. Tunaona yeye ndio ako na nguvu ingawa mtoto bado ni mdogo na ni mchanga kabisa.

Ni daktari ambaye amejikinga kwa kufunga mdomo yake tena kuna mtu hapo kando yake mwenye amejikinga kufunga mdomo yake ili kuzuia magonjwa mbalimbali. Hapo inaonekana panauziwa madawa tunaona kuna madawa mingi sana. Amesima hapo kando ni kama anaelezewa kitu kabisa kwa makini.

Kuna madaktari wawili wamesimama alafu kuna kina mama wawili wameketi jini, inaonekana ni siku ya chanjo kwa sababu tunaona wanapatiwa dawa kwa mdomo na ni watoto wadogo kuna mwenye ameshikwa ndio anaonekana kuwa ni mtoto ametoka kuzaliwa tu juzi, pia tunaona kuna sabuni iko kwa meza ya kuosha mkono.

Ni mtu mmoja wa kiume tunaona ameshika kifangio na maji ya sabuni na sasa anataka kuosha nyumba ambayo inaonekana kuwa ni choo. ako tayari kwa sababu amevaa gloves kwa mikono yake hili aweze kuosha hiyo nyumba na hazingatie usafi.

Kunaonekana watu wawili, mmoja ndiye daktari na mwingine mwenye ameketi labda ni mgonjwa kwa sababu tunaona anatibiwa kwa kudungwa sindano ya mkono. Daktari ako na kitu ya kupanguza akishadunga. Pia tunaona kuna friji iko hapo labda ni ya madawa.

Kuna mtu mmoja ambaye ameketi na anadungwa sindano tunaona kuna wengine pia wamejaa kwa laini wanasubiri kuhudhumiwa na huyu mtu mwenye anaonekana kuwa ni daktari, Inaeza kuwa hawa watu wamekujia chanjo fulani ndo maana wamejitokeza kwa wingi kabisa na sasa wako tayari wanasubiri ili wahudumiwe.

Ni daktari mmoja ambaye amebeba dawa. Tunaona anatayarisha dawa yake ili apate kudungahuyu mama Maasai ama kutoka jamii ya Turkana ameketi apo. Tunaona huyu mama pia ako tayari kutiwa sababu anaangalia kwa makini daktari na anangoja kutibiwa. Kando na hayo tunaona kuna manyumba mengi sanaa yamejengwa hapo na aina yake. Huku kumekauka sana.

Daktari mwenye anakagua meno ya mama amelala hapo kwa kitanda, tunaona hapa kunaendelezwa matibabu ya meno ya bure yenye mtu hafai kulipa anakuja tu anakaguliwa meno kama ako na shida anapatiwa dawa.

Daktari ambaye anatengeneza dawa, tunaona ako na shindano na dawa kwa mkono wake anaonekana kuwa ako tayari sasa labda kutunga mgonjwa ameshaa tengenesa dawa, huyu daktari amefaa nguo za udktari tunaona pia akona kifunguo ya mndomo yanye inauzia magonjwa mbalimbali tunaona pia kuna watu hapo nyumo yake .

Hawa ni wanawake wawili, mmoja ni ambaye ni dakitari, tunaona mwenye ako huko kando ni dakitari kwa sababu amevaa nguo za udakitari, na huyu mwenye ameketi kwa upande wa kwanza ni mgonjwa labda amekuja kutibiwa ama kuelezewa kuhusu ugonjwa fulani. Tunaona kuna madawa ambayo iko hapo, na huyu dakitari anaonekana kuelezea huyu mama mwingine kitu kwa makini.

Watu wawili amabo wamevaa nguo za kufanya usafi, tunaona wako na kifagio na pia wanendelea kufanya usafi, wameshaaokota makaratasi juu tunaona kuna makaratasi mengi yako hapa na sasa wanaendelea kufanya hio usafi.

Kuna mama na daktari, tunaona daktari anapatia mtoto dawa ya mdomo, labda ni ya chanjo fulani, na tunaona huyu mtoto akiwa na hali nzuri ya mwili, tunaona pia mama ako na nguvu na ako na hali nzuri ya mwili, pia daktari tunaona ako na furaha, anatabasamu akitibu mtoto.

Watu wawili ambao wanakagua mtoto, mmoja anaonekana kuwa ni daktari mwingine anaonekana kuwa ni mama wa huyu mtoto amesimama kando ya kitanda kwenye hospitali kumaanisha hapa ni wadi ya kuweka watu ambao wako na hali mbaya kwa miili zao na kwa hivyo huyu daktari anakagua huyu mtoto mdogo anaangalia hali yake ya mwili.

Ni wadada wawili ama akina mama wameketi juu ya kitanda inaonekana hii nyumba wameketi kuna manguo mingi sana ambayo yamewekwa hapo juu na pia kuna zingine ziko hapo jini, tunaona pia kuna runinga ambayo iko hapa inaonekana kuwa ni aina ya kompyuta anaonekana mama mmoja mabaye amevaa nguo inayoonekana ni kama ni ya kambuni anamweleza huyu mwanadada.

Huku watu ambao wameshika makaratasi, tunaona kuna vitu ambavyo viko hapo chini vimefugwa kwa ngunia, na kila mmoja wa hao watu wamefunga midomo yao kujikinga na magonjwa mbalimbali, tunaona kuna chifu ,na kuna maaskari ambao wako hapa, pia kuna watu wengine ambao labda ni viongozi ama ndio wamekuja tu kuelezwa kitu fulani.

...Wameketi chini, moja anaonekana kuwa ni dakitari, na mwingine ndio amekuja kutafuta usaidizi au matibabu. anaonekana kuwa dakitari anamuelezea kitu kabisa kwa makini na kwa undani kulingana na maelezo yake akitumia mikono. Tunaona kuna sabuni pia iko hapo, na dakitari ako na kitabu na kalamu nikama kuna kitu anaendelea kuandika.

Kuna madaktari wawili ambao wanashughulikia mgonjwa tunaona ni kama wanakagua meno ya huyu mgonjwa ambaye amelala hapa kwa kitandani pia huyu daktari mwenye anatibu ugonjwa ako na mashine ya kumlika vizuri ndio aone hiyo meno pia tunaona wamejikinga kwa kufunga midomo.

Hawa ni watu wawili moja ni daktari mwengine ni mgonjwa ambaye anatibiwa tunaona daktari anakakua meno yake akitumia mashiniama ama kifaa cha kutumia wakati mtu anakakuliwa meno anaonekana huyu mwenye ameketi ni mama na labda amekuja kutibiwa meno labda amekuwa na shida ya meno, anonekana huyu daktari akona kitu ya kumulika hili aone vizuri hiyo meno ya huyo mama.

Ni mtu ambaye amebeba kwa mgongo dawa tunaona ako na kifaa ya kubeba dawa anapulizia kwa mahinid huyu mtu amevaa nguo sawasawa zenye zinahitajika mtu anaposhika dawa. Amevaa nguo kutoka juu hadi chini pia tunaona amefunika mikono yake ili asiweze kushika dawa, juu dawa hizi inaweza haribu hali ya mtu.

Watu wengi sana wako hapa wanaonekana kuwa wanachota maji na kuna mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mzungu ako hapo mbele kama anawaelekeza hawa watu. Kuna wengine wanachukua picha za kamera pale nyuma na panaonekana kuwa kunashinda ya maji ndo maanao watu wengi wamejitokeza kuchota maji hapa.

Mafuriko ya maji, tunaona kuna maji mingi sana yamejaa hapa na kuna mama mmoja na mwana dada ambao wanachota wakimwaga huku nje, inaonekana kuwa kumekuwa na mvua nyingi sana na sasa ndio imefanya maji yakawa mengi, sasa wanajaribu kutoa ili kupunguza maji kwa hiyo boma.

Hii ni dawa ya kienyeji. Tumeambiwa kulingana na maandishi ambayo yameandikwa juu ya hii mzigo kuwa ni dawa ya marubani na inatumika kwaa nami ama kiini. Ni dawa ambayo inasaidia kutibu magojwa mbalimbali.

Ni mwanadada mmoja ambaye ameketi, kuna mikono ambayo yamemshika kwa kichwa. Inaonekana haya mikono ni ya daktari kwa sababu tunaona nguo zenye zinaonekana hapo tu kwa kiwango kidogo ni ya daktari, pia kuna mashini ni kama anakaguliwa kwa sikio lake.

Hapa inakaa kuwa mkutano wa kuongelesha watu na kufunza watu wakue wanajikinga kutokana na ugonjwa wa ukimwi. Watu wanafundishwa kuwa ni muhimu sana kujikinga kabisa. Na sasa naona kuna watu wengi wamekuja ili kutoona, na tunaona kuna maongezi yanayoendelea.

Kuna watu wengi wako hapa tunaona kila mmoja amekuja kufanya shughuli yake kulingana na vyenye kila mtu ameketi ako tu na shughuli zake. Hawa watu wote wamejifunga midomo zao ili kuweza kujikinga kutokana na magonjwa mbali mbali. Tunaona pia kuna mfanyakazi ambaye ako na karatasi na kalamu na anaendelea kuhudumia mmoja ya hao watu.

Ni mama na mwanadada mmoja wamesimama mbele hapa kwa upande. Alafu kuna mitungi mingi yamepangwa kwa laini kama yanasubiri kuteka maji. Ni mitungi mingi sanaa kuonyesha kuwa hapa kuna shida ya maji na ndio watu wanakuja wanatafuta maji. Inaonekana kuna watoto hapo nyuma na pia wamekuja kuteka haya maji

Hawa ni watu wawili ambao wamevaa nguo ya kujikinga kutokana na madawa na kemikali, tunaona wanapulizia dawa kwa hii nyumba na wanapulizia kwa meza na viti wanataka kuzingatia usafi kwa hii nyumba.

Daktari na mtu ambaye ameketi hapa. Tunaona huyu daktari anatumia mashini ya kugagua macho na anaangalia macho ya huyu mgonjwa ama huyu mtu mwenye amekuja kuhudumiwa akitafuta matibabu. Tunaona pia hii nyumba iko na viti vizuri.

Ni daktari ambaye ameshika kalamu na kitabu na anaendelea kuandika kitu kwa kitabu. Tunaona kuna mtoto hapo amesimama kando yake, labda anamuandikia matibabu. Tunaona pia kuna vitanda vya kulala ziko hapo. Kuna runinga ambayo ni ya kitambo kabisa na haitumiki kwa sasa, iko hapo kwa ukuta. Pia tunaona kuna maandishi kumaanisha kuwa labda hii ni wadi ya watoto, juu maandishi yenyewe ni ya watoto wadogo.

Panaonekana ni kwa mganga kulingana na vitu venye ziko kwa hii hali, tunaona vitu ambavyo mganga huwa anatumia sanasana, vitu ambavyo vinashtua na ni wazi kuwa huyu mwenye ameketi hapo kando ndio mganga juu anafanya kazi ya uganga.

Panaonekana watu watatu, daktari mama na mtoto. Huyu mama mwenye ameleta mtoto amemshika mtoto na daktari anataka kumtibu huyu mtoto. Anaonekana kuwa ameshika mashini, kifaa cha kutibu. Pia daktari anaonekana kujikinga kutokana na magonjwa mbali mbali, amevaa kofia na barakoa kwa mdomo wake.

Ni daktari ambaye anafanya shughuli ya kuweka dawa ya chupa kwa karatasi, tunaona ameweka tayari kwa chupa zingine. Na ameshaweka hapo kando na amepanga vizuri sana. Yanaonekana kuwa ni madawa mengi.

Kuna watu wawili mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mgonjwa na amekuja kutaputa matibabu na daktari ambaye anamtibu, tunaona anamtunga Kwa mkono na ashatengeneza sindano ako tayari kumdunga sasa , tunaona huyu mwanadada anatungwa ndio anaangalia mahali ambapo daktari anataka kumdunga.

Ni mama ambaye ameketi kwa kitanda ameshika mtoto mchanga ni kama huyu mama ametoka kujifungua huyu mtoto na sasa anamnyonyesha anafurahia pia tunaona kitanda yenye amekalia kumanisha ako Kwa wadi tena tunona kuna kitu ya kuweka chakula ya huyu mama ya kuwekelea juu naona pia Kuna neti ya kuzuia hili asikulwe na mbu.

Ni mama mmoja mwenye tabasamu. Tunaona anatabasamu kabisa akiwa na furaha. Ameshika mtoto mdogo mchanga kabisa. Ni kama ametoka kujifungua. Anaonekana bado hako kwa hospitali, hako kwa kitanda ya hospitali. Pia tunaona neti hapo ya kujikinga ili huyu mama asipate kukung'wa na mbu.

Kuna watu wawili hapa, mmoja ameketi ambaye ni mama na mwingine amesimama ndio daktari anamdunga mama, huyu daktari anakaa kuwa miaka yake haijaenda sana , na wote wamejifunga midomo yao ili kuweza kujikinga na magonjwa mbalimbali, inaonekana huyu mama anaskia uchungu sana kulingana na hali yake ya uso, na sasa anatibiwa akishaadungwa sindano.

Kuna mama moja ambaye amelala hapo chini. Tunaona kuna mama mwingine hapo kando yake anamshika. Ni kama anamkagua ujauzito wake. Anamshika kwa tumbo kuonyesha kuwa anajaribu kuangalia kama hali yake ya ujauzito iko sawa. Huyu mama ni kama ni yule mwenye anasaidia akina mama wakijifungua ndio sasa anashika tumbo ya huyu mama mwingine.

Hili gari ni la exhauster . Gari hili husaidia kusafisha choo ama nyumba ya kujisaidia. Huwa inaenda inachota alafu, kama imejaa, inasaidia kupunguza hiyo uchafu. Kwa hivyo, hiyo kazi ndiyo inafanyanga kabisa na inajulikana na hiyo kazi.

Ni madaktari ambao wanaendelea kuwatibu watu, tunaona kuna moja ameketi kwa huu upande alfu kuna mwingine upande ingine, ni daktari wa akina dada tunaona kuna wengine wameketi chini wanasubiri kuhudumiwa inaonekana kuwa labda wanakakua meno juu tunaona anona meno ya mwenye ameketi uko nyuma.

Kuna mtu ambaye amelalishwa Kwa kitanda, ako juu ya kitanda, na Kuna daktari ambaye amemshika Kwa mguu. tunaona Kuna daktari ambaye anamsaidia kumnyorosha miguu huyo mtu mwenye amelala juu ya kitanda ni mtu wa kiume, na pia huyu mtu amejifunga kwenye mdomo ili aweze kuzuilia magonjwa mbali mbali.

Ni wadi kubwa sana inaonekana kwa sababu iko na vitanda mingi kwa hospitali, inaonekana pia ni wadi ya kusaidia watu ambao wako kwa hali maututi tunaona pia kuna runinga huko kwa ukuta, hii runinga inasaidia kuwafurahisha wagongwa ambao wamelazwa hapa.

Ni daktari na mama ama mwanadada mwenye ameketi hapo anatibiwa, tunaona amedungwa sindano kwa mkono, tunaona pia kuna watu wengine wamesimama hapo karibu na huyu daktari na huyu mama. Huyu mama anaonekana kufanya kazi yake kwa makini, tunaona venye anaangalia huyu mama mwenye anamtibu.

Inaonakena watoto wawili ambao wanaoga mikono na wananawa mikono kutumia maji na sabuni kuna huyu mmoja ambaye ni mkubwwa kwa mwingine, anamfundisha huyo mwingine pia tunaona kuna jengo ambalo liko hapo nyuma linaonekana kuwa ni hospitali

Ni wanafunzi kwa darasani tunaona wanafunzi wanasoma na ni wanafunzi wa umri wa katikati tunaona kuna mwanafunzi ambaye ako hapo mbele karibu na ubao, anaelezea wengine, pia tunaona mwenye amesimama hapo kando anaweza kuwa ni mwalimu, tunaona huyu mwalimu amejifunga kwa mdomo kujikinga kutokana na magonjwa mbalimbali na pia vitu vingine.

Daktari ambaye ako kwa nyumba ya kukaguliwa ama nyumba inayojulikana kama lab tunaona anakagua madawa na sasa amejifunga kwa mdomo yake ili aweze kujikinga asipate hewa mbaya ama kemikali mbaya tunaona kuna madawa ambayo yamewekwa hapo chini na huyu mwalimu ama daktari kuna kitu anajifundisha ama ingawa anataka kuwafundisha.

Daktari ambaye anashika mtoto mdogo mwenye ametoka kuzaliwa na sasa ako kwa incubator ,tunaona huyu mtoto angalia mdogo kabisa na tunaona daktari anafurahia kumshika kwa sababu anaonekana kwa uso wake, huyu daktari pia ako na mshine ya kupima hali ya kifua.

Hii ni duka kubwa tunaona kuna vitu mingi sana yamepangwa kutoka juu hadi chini na inaonakana ii duka inauza kwa wingi vinywaji, Kuna vinywaji mbalimbali tunaona pia kuna madawa mbalimbali yako hapa pia tuona kuna mapicha mbalimbali ambayo yamechorwa na imepangwa kwa njia ya kupendeza.

Daktari ambaye ameshika dawa. Tunaona nikama anajitayarisha kumdunga mtu shindano ameishika na anatengeneza dawa. Tunaona Ako tayari sasa ni kama anataka kumdunga mgonjwa hiyo sindano. Yeye amejifunga mdomo kujikinga na magonjwa mbalimbali pia tunaona huyu daktari ni mwanadada.

Kuna daktari ambaye anashughulikia mgonjwa, tunaona kuna mtu ambaye anakaguliwa meno ama amekuja kutibiwa meno, huyu daktari sasa anamtibu akitumia mashini na sindano, tunaona anaendelea kumtibu.

Kuna watu wenye wako hapa, wengine wawili wanaosha mikono kutumia maji na sabuni, alafu kuna wenye wamesimama hapo tu kando, hawa watu wanazingatia usafi kwa sababu tunaona wameoga mikono na kando na hiyo wamejifunga midomo kujikinga na magonjwa mbali mbali.

Kuna madaktari wawili ambao wamejivaa vizuri wanatibu mgonjwa ambaye amelala. Tunaona hawa madaktari wamekuja kutibu huyu mgonjwa, kukagua meno yake. Wanatumia mashini ambaye inamulika kukagua meno vizuri na tunaona huyo mwenye amelala ni baba.

Ni daktari mwenye anadunga mama mwenye ameketi kwa kiti, inaonekana kuwa labda huyu mama ni mgonjwa ama anapewa chanjo fulani, tunaona kuna mashini ya dawa imewekwa hapo kando, na huyu mama ametulia na anaonekana kwa uso yake ni kama ako na maumivu, kwa hivyo labda amekuja kutafuta matibabu.

Hapa chini kuna ngamia ambaye hali yake ya kimwili imezoroteka. Amelala chini kumaanisha kuwa ameishiwa na nguvu na kwa hivyo hawezi kutembea .Amelala na ameonekana ako kwa hali mahututi na kwa hivyo muda wowote anaweza akaaga dunia.

Huku ni katikati ya bahari ama ziwa yenye imejaa maji, tunaona kuna mtu mwenye anaendesha meli na huyu mtu anaonekana kusafirisha vitu aina ya godoro na pia kuna mabegi. Tunaona pia kuna kompyuta ndani ya hiyo begi na kuna maji mengi sana.

Hapa ni hoapitalini. Tunaona ni wodi ya watu wa kiume ama vijana ama wavulana. Tunaona kuna wagonjwa hapo. Kuna mmoja ameketi kwa kitanda, na mwingine amelala. Inaonekana hawa watu ni wagonjwa sana kwa sababu hawangelazwa huku kama hawangekuwa wangonjwa. Kwa hivyo inamaanisha kuwa hali yao haiko sawa kabisa. Tena tunaona kuna chupa ya maji.

Inaonekana kwamba hapa kuna mvua mingi, kwa hivo kumekuwa na mfuriko ya maji ,hapa inaonekana ni mjini kwa sababu tunaona maduka, tunaona magari hapo tena kuna watu ambayo wanatembea.

Wanaonekana hawa ni watoto wasichana na ni wa miaka ya kati, wako na furaha na tunaona wako na uchafu kwa mikono yao, kumaanisha wamekuwa wakicheza mchezo fulani na wamefurahia kabisa hadi wanaonyesha kwa nyuso zao.

Hawa ni watu wawili. Tunaona kuna mwanadada na kuna mtu wa kiume. Anaonekana huyo mtu wa kiume anakagua masikio ya huyu mwanadada. Kuna uwezo kuwa huyu mtu ni daktari wa maskio na anakagua aone kama maskio yake yako sawa.

Hapa kuna wanadada mmoja ameenda kuona hali yake ya meno, inaonekana kuna daktari ambaye anampatia matibabu ama anajaribu kuona, kama meno yake iko sawa kwa hivyo huyu mwanadada atatoka huko kama amejua hali ya meno yake.

Ni jengo ambalo limeporomoka, tunaona kuna watu wanapiga picha hapo chini, inaweza kuwa kumetokea ajali ya kuporomoka kwa nyumba hapo, na inaonekana hapa ni mjini, inaonekana ni mjini kwa sababu tunaona kuna manyumba nyingi sana ziko hapo na kuna maduka. Na inaonekana watu wameshikwa na mshtuko sana.

Ni dawa tofauti tunaona kuna dawa yenye iko kwa chupa, kuna ngine yenye imewekwa kwa sindano, kwa hii dawa inaweza tumika kama kujanja watoto ama kampeini yenye inaendelea sahii kwa nchi ya Kenya, inajulikana kama chanjo ya measles na pia ya rubella yenye inajulikana kama ya typhoid.

Tunaonyeshwa kadi hii iko hapa, tena tunaona kuna matawi, kuna vitu imewekwa hapo kwa kikombe, halafu kuna kitu imeandikwa hapa kuwa hapa ni kwa mganga aliye na nguvu, anapeana uganga za mapenzi, anapeana uganga za kupata msichana kwa haraka.

Inaonekana kuna mgonjwa hapa na mwenye ako kwa hali mahututi, amewekewa mashini ya kupumua, tena kuna daktari mwenye ako na yeye hapo kando anampea matibabu, inaonekana huyu mgonjwa anang'ang'ana sana na maishani mwake iko hatarini.

Tunaona daktari ambaye anamtibu mama mmoja, daktari huyu ni daktari wa meno, anamwangalia meno kama ako sawa ama meno zake zimeharibika, pia tunaona mwenye anahudumiwa hapa ni mwanadada.

Ni mkasa wa moto ambao unaonekana umetokea katikati ya msitu. Tunaona ni mti ambayo inachomeka na kwa sasa inaonekana ni moto kubwa sana na miti mingi yameshachomeka tayari.

Kuna mwanadada mmoja mwenye ameketi chini , tunaona anadungwa sidano kwa mkono yake inawezakuwa yeye ni mgonjwa amekuja kutibiwa na daktari ama yeye amekujia chanjo fulani , tunaona kuna daktari hapo anamdunga sidano pia huyo daktari amejifunga kwa mdomo kama huyo mwanadada.

Kuna mtoto ambaye anadungwa sindano. Inaweza kuwa huyu mtoto anapewa chanjo. Tunaona kuna waoguzi wengine wamesimama hapo kando na kuna daktari mwingine amesimama hapo kando. Tena kuna huyo mama wa huyo mtoto amemshika na pia amejikinga amefunga mdomo na kwa macho yake.

Tunaona mama mmoja ambaye anataka kujifungua ,inaonekana mama huyu anaskia mauchungu sana na ako karibu kupata mtoto. Apo kando tunaona kuna mama ambaye anamsaidia yeye kupata mtoto ,anamwambia venye atajisaidia ama venye atamsaidia kupata mtoto kwa urahisi.

Tunaona mtu moja mwenye anaketi hapo chini ana huduma anapewa matibabu na daktari mwana dada amesha dunga tayari na sasa anampangusia tunaona huyu mwenye anahudumiwakuwa na mauchungu kulingana na uso wake na kwa hivyo ameshaa pewa matibabu tayari.

Tunaona kuna daktari na mwanadada mmoja mwenye ameketi hapo chini inaonekana huyu mwanadada anakaa ni mgonjwa ama amekujia chanjo fulani juu tunaona tayari ameshadungwa kwa mkono yake pia tunaona kuna madaktari wengine wako hapo kando.

Tunaona watu wawili ambayo wako hapa. Mmoja ni daktari na mwingine labda ni mgonjwa juu anaonekana ametibiwa kwa kudungwa. Tunaona daktari amevaa mavazi ya udaktari, na tena amejikinga na kitu ya kufunga mdomo ili kuzuia magonjwa mbalimbali.

Inaonekana hapa ni mjini. Tunaona watu wengi wa soko, tunaona magari. Kuna mtu ambaye anaendesha mkokoteni. Huku kunaonyesha kumekua na mvua nyingi kwa hivo kuna maji mingi kwa barabara.

Daktari anapatia mtoto chanjo, tunaona kuna mama moja ameshika mtoto inaweza kuwa huyo ndiye mama mtoto. Tunaona kuna madawa iko hapo kwa meza na pia kuna wauguzi wengine wamesimama hapo kando na kuna mwenye ameshika maji na mwingine ameshika dawa.

Kuna daktari hapa anadunga mtoto, huyu mwenye anadungwa ni mtoto mdogo sana labda ameletwa kuchanjwa ama labda yeye ni mgonjwa, tunaona kuna watoto wengine wako hapo chini wanangoja labda kuhudumiwa na tunaona kuna mama wengine hapo.

Tunaona nyumba ambayo inaonekana ni nyumba ya maasai. Watu wa maasai wanapenda kujenga nyumba kama hizi, tena tunaona kuna miti ambayo imekauka sana kuonekana hakujakuwa na mvua nyingi kwa hivyo kumekuwa na ukame kwa wingi tena kuna mtungi hii ambayo nafikiria watu walikuwa wanatumia kuleta maji.

Hii ni mkebe yenye watu wengi wanatumia kueka maziwa hasa jamii ya wakalenjin wanakuanga na hii mkebe yenye jina fulani. Inatumikanga kabisa kuweka maziwa mala ama maziwa yenye imeganda. Watu huwa wanaeka maziwa inakaa kwa muda fulani, ikisha iva ndio watu wanakunywa. Tena kuna mamikebe za maji na tena tunaona kuna chupa.

Hawa watu wanaonekana kuwa na wasiwasi sana, tunaona kuna wenye wamesimama wakishangaa, wengine wameketi, kuna watoto pia wako hapo. Wanaonekana hawa watu wapepatwa na ajali fulani inaweza kuwa ni ajali ya moto juu kunaonekana kuna mbao hapo chini imechomeka kunaweza kuwa kumetokea ajali ya moto.

Ni duka ya kuuza maji tunaona hapa wamepanga laini kutegea kuchota hiyo maji. Tunaona kuna muundo ambayo inafuatwa mwenye amefika mapema ndiye anachota maji. Tunaona hapa inaonekana kuna ukame nyingi na kwa hivyo kuna shida ya maji sana.

Hawa ni akina mama ni watatu, wameketi chini, wamefungwa vichwa zao inaonekana wamevaa nguo kulingana na desturi na mila yao ya jamii yao. Wameketi kwa kutumia miti, tunaona kuna kitu wanaongelelea kwa makini sana.

Tunaonyeshwa watu ambao wanatega maji. Tunaona ni watu wawili mmoja ni mama mwingine ni kijana ama ni mtu wa kiume mwenye ameenda kutega maji. Watu ambao wako huku ni watu wamepatwa na shida ya kukuwa na maji kwa hivyo wameenda kununua maji kwa hii duka ya kuuza maji.

Hawa ni watu wawili wanaonekana moja ni daktari kwa sababu ako na nguo za madaktari , alafu kuna mwenye dada mwenye Ako hapo anaangalia na yeye mashini. Tunaona wanaangalia hiyo mashini Kwa makini sana, kumaanisha kuwa kuna kitu wanakagua kabisa.

Inaweza kuwa imetokea ajali ya moto tunaona kuna moshi inatoka ya hali ya juu sana. Inawezakuwa kuna manyumba imechomeka alafu tunaona kuna watu wanaenda kuona huo moto wamezingira hiyo moto kabisa watu wengi wamepigwa na butwaa na wamesimama hapo. Pia tunaona kuna gari hapo inachomeka.

Ni dawa ya kienyeji kutoka idara ya Haroruet na inatumika kama mafuta ya uso ama viungo vingine vya mwili. Inatumika kwa sababu inasaidia ngozi ikuwe nyororo kabisa na pia inaondoa vitu kama vidonda.

Ni madaktari wawili mmoja mwanadada na mwingine wa kiume, tunaona wanashughulikia mgonjwa mwenye amelazwa kwenye kitanda pia wanamashini wanatumia imewekwa hapo juu, ukiona hao madaktari wamefunga midomo zao kumanisha wanajikinga na magonjwa mbalimbali pia wamekinga mkono zao kwa kuvaa gloves .

Ni madaktari wawili wa mama. Tunaona wamejikinga wamefunga midomo yao kujikinga na magonjwa mbalimbali. Tena tunaona kuna mashine yenye wanatumia hapo na wameketi chini. Halafu kuna vitu za kujizuia na magonjwa ya kufunga mdomo ziko hapo zimepangwa.

Tunaona mwanadada mmoja anayetoka jamii ya waisilamu kulingana na mavazi yake. Tunaona amesimama ambapo miti yanaonekana kukauka, tunaona miti ingine imeshaanguka tayari alafu kunaonekana wanyama wenye wamekufa hapo, kumaanisha kumekua na ukame kali sana kwa hii pande.

Ni madaktari ambao wanaonekana kuwaelezea watu wenye wamekuja kutafuta matibabu, tunaona kuna moja mwenye ako na mashini ya kupima joto, tena wako na mashindano na wako tayari sasa kutibu hawa watu, tunaona ni watu wengi sana wamekuja kuhudumiwa, ni madaktari watatu.

Hapa kuna dada mmoja ambaye anaonekana anafanya kazi ya u secretary anafanya kwa hospitali ya meno, anafanya kwa mahali inaitwa reception ya kukaribisha watu na kueleza watu mahali wanaeda ama vile mtu anaeza pata matibabu yao.

Tunaona hapa daktari na mtu mmoja ambaye ni mtu wa kiume ameenda hapa kwa daktari kujieleza shida enye ako nayo, naona daktari anaskiza kwa makini , na kwa hivo ataenda kusaidia huyu kijana kupata matibabu.

Huyu ni mchungaji, anaonekana ni mtu mwenye anchunga mahali, tunaona kuna kitu ya kuosha mikono ukiingia tu hapo kwa mlango unanawa mikono yako, pia kuna sabuni ya kuosha. Inaonekana huku kunazingatiwa usafi sana.

Ni madakatari ambao wanajulikana kama ni madaktari wa kufanya upasuaji tunaona wamejivaa sawasawa na sasa labda wanaendelea kutibu mtu tunaona wako wanaendelea kabisa na kwa hivyo labda wako kwa nyumba ya theatre .

Hapa tunaona watu wawili, mmoja ni mgonjwa mwingine ni daktari, mwingine mwenye ni mgonjwa ameenda kuona daktari na kwa hivo daktari ako hapo anashughulikia ama anamtibu, daktari amejikinga mkononi, amevaa gloves na kwa hivo anashughulikia mgonjwa huyu mwenye ako na ugonjwa ma shida ya ngozi ya mwili yake.

Mitungi inatoa moshi nikama kuna kitu inapikwa ndani tena tunaona kuna viungo vingine ziko hapo zimepangwa. Inaonekana kuna sherehe fulani inataka kufanyika juu tunaona kuna vitu mbalimbali.

Hapa Kuna wasichana ambao wanatoka familia ya akina Masai ama waturukana . Wasichana hao wamebeba maji kwa mtungi kwa vichwa zao . Wamesimama kabisa kwa barabara na kupiga picha. Wasichana hawa wanaonekana wamezoea hii kazi , na wamefanya kwa muda mrefu. Tena unaonekana wasichana hawa wanahimili mila zao ama desturi zao.

Tunaona daktari na mtu mmoja ambaye ni mwanadada au ni mama mwenye ameenda kutibiwa meno. Tunaona tayari daktari ameshatoa meno na ako tayari kumtibu yeye amweke meno ingine.

Kuna daktari na ng'ombe hapa, anaonekana ni daktari wa ng'ombe na anasorora kuona hali ya ng'ombe, ameweka sindano kwa mapua ya ng'ombe, tena ako na kitu ya kujikinga kwa mdomo. Anapatia ng'ombe hii dawa ili kujikinga na magonjwa mengine.

Huu ni wodi kwa hospitali. Inaonekana ni wodi ya watu wenye wako hali mahututi ama watu wenye wanafaa kupewa matibabu kwa haraka sana. Tunaona wanaume wawili wenye wamelala kwa kitanda. Pia kuna wengine wako huko kando kando. Mmoja anaonekana kuwa ni daktari. Hao watu wanaonekana ni watu wameumia sana. Wa kwanza anaonekana ni mtu ameumia miguu kabisa na damu inatoka.

Inaonekana hapa ni mjini. Juu tunaona kuna manyumba ama maduka. Tunaona kuna magari mengi sana. Tena inaonekana kuwa kumekuwa na mvua nyingi sana na magari yamekwama ndani ya maji. Karibu yanafunikwa na maji.

Mafuriko ya maji, tunaona kunaeza kuwa mvua imekuwa mingi sana na kwa hivyo kumekuwa na maji mengi ambayo hiyo maji imekuja na nguvu sana na imeharibu ama imebomoa nyumba za watu, tunaona hapa iko na manyumba mingi sana zenye zimepangwa na inaweza kuwa ni mjini.

Kuna watu wamepanga laini hapo, inaonekana kuna mzee mmoja mwenye anaonekana umri wake umeenda sana. Ameketi chini na tunaona kuna daktari anamhudumia amemdunga sindano hapo kwa mkono wake. Tunaona tena kuna watu wengine wanasubiri kuhudumiwa na daktari.

Tunaona mumama mmoja ambaye anaonekana ndo ametoka kujifungua. Ameshika mtoto wake mchanga sanaa. Amebeba mtoto na akaeka kwa kifua yake. Anaangalia mtoto wake kabisa kuonekana amefurahia. Tena tunaona kuna mashini zenye zinatumika kwa hiyo nyumba ya kujifungua.

Inaonekana hapa ni wodi huko kwa hospitali. Inaonekana ni wodi ya kulaza watoto wenye wamezidiwa na ugonjwa. Tunaona hapo kuna waziri mmoja mwenye anajulikana huku nchini mwa Kenya kama Anyang Nyong'o. Pia kuna mwenye amesimama kando yake anaonekana ni mama wa huyo mtoto mgonjwa. Tunaona kuna mtu mwingine pia amesimama huko kando.

Hawa watu wanaonekana ni watu wenye wamepanga laini kupokea msaada. Tunaona wameshapokea noti ya unga na wako tayari kupokea chakula. Tunaona kuna chakula na mafuta yenye iko hapo chini na inapeanwa. Tena tunaona kuna gari yenye iko na hio msaada mingi sanaa. Watu wamepanga laini na wanasubiri kupewa hiyo msaada.

Hapa kuna watu wengi, wanaume na wa kike, wanaonekana kuwa ni watu wa miaka ya kati, wameshika makaratasi tena kuna vitu ambazo ziko hapo mbele yao, inaonekana kuwa ni makaratasi ambayo wasichana wanatumia wakiwa na siku za hedhi za mwezi.

Ni watu wamesimama hapa. Tunaona kuna mmoja mwenye ako hapo anaosha mikono zake, ameshanawa mikono na sabuni na maji. Tena kuna mwenye amesimama kando yake mwenye anawaeleza watu wakuje waoshe mikono. Wanaonekana hawa wawili ni wanadada ni madaktari. Tena tunaona huku nyuma kuna askari mmoja amesimama hapo.

Hili barabara limeharibika sana naona imebomoka na ni maji ama mafuriko ya maji ndo imekuja ikapomoa hii barabara tunaona Kuna watu wanasimama hapo mahali ambapo kumeharibika na Kuna wezo kuwa Hawa watu wameweza wakaumia sana tunaona pia paipu ya maji imeharibika na kila mahali Kuna maji.

Mtu mmoja mwenye ameketi hapa anaonekana ni mzee na miaka yake imeenda. Tunaona ni mtu mwenye anasikia maumivu kabisa. Inaonekana kwa uso wake. Tunaona kuna daktari mwenye anadunga kwa mkono yake na tayari amedunga sindano kwa mkono ya huyo mtu. Anaonekana mwenye anadunga huyu mtu ni mwanadada kulingana na mikono yake.

Hili wadi kwa hospitali linaonekana ni wadi ya mama mwenye ametoka kujifungua na mama mwenye ni mja mzito bado. Tunaona Kuna mtoto mdogo sana mwenye nikama ametolewa tu ama mwenye ndo amezaliwa tu. Tunaona kuna mama mwenye amesimama na bado hajajifungua, ako hali ya uja uzito. Tunaona kuna madktari watatu, kuna mwenye anahudumia mama na mwingine mtoto.

Ni akina wamama wawili wameketi moja ni daktari mwingine anonekana ni mtu ameenda kuelezewa kitu ama anapewa maelezo ya matibabu tunaona kuna chupa ya dawa na kuna dawa mengine iko hapo kwa meza anaonekana huyu daktari anaelezea kabisa huyu mama labda amepatikana na ugonjwa fulani na basi anaambiwa penye atatibiwa.

Inaonekana ni mkutano ya watu wenye wameketi na wanafundishwa kuhusu kitu fulani. Tunaona hawa watu wameketi chini na kuna mmoja mwenye anawafundisha ambaye amejikinga na amefunga kitu kwa mdomo yake. Inaeza kuwa hawa ni madaktari wanafundisha watu kuhusu kitu fulani.